Mfumo wa haidroponiki unaonyesha lettuce ya kijani kibichi ikiota kutoka kwenye mapipa ya bluu yaliyopangwa. Mabomba yanaonekana yakiunganisha mapipa yakidokeza mfumo wa umwagiliaji wa maji. Udongo wenye kokoto na mimea mingine ya kijani kibichi inaonekana kwa mbali.

Mimea ya saladi inakua kwa kutumia mfumo wa hidroponiki, ambapo mizizi yake inaonekana wazi ikiwa imening'inia kwenye maji yenye virutubisho. Majani ya kijani kibichi yanaashiria afya na ukuaji mzuri. Mfumo huu unaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo.

Ni mtazamo wa karibu wa mimea michanga inayokua katika mfumo wa hydroponic .Majani yake mabichi yanaonekana yaking'aa ikiwa yametunzwa vizuri ndani ya mirija myeupe. Inaonyesha wazi kilimo cha kisasa ambapo mimea hukuzwa bila udongo ikitegemea maji na virutubisho.

Huu ni mfumo wa kilimo wima labda haidroponiki. Unaonyesha mimea michanga ikikua. Mfumo huo umeundwa kwa tabaka kadhaa za vyombo vya rangi ya kijivu na baadhi ya mimea inaonekana ikichipuka kutoka kwenye fursa zake. Neno cabbage limeandikwa kwenye moja la tabaka ikionyesha aina ya mboga iliyopandwa.

Shamba dogo la kisasa linaonekana, likitumia mfumo wa hydroponiki ambapo miche ya saladi au mboga nyingine inakuzwa. Mimea hiyo inaonekana ikikua ndani ya mabomba meupe ya PVC. Mabomba hayo yamewekwa kwenye fremu za mbao na yamepangwa kwa tabaka kadhaa, kuruhusu mimea kukua kwa mtindo wa wima

Shamba ndogo la mimea linaonekana likitumia mfumo wa haidroponiki ambapo miche midogo imepandwa kwenye mabomba ya PVC yaliyopangwa kwa usawa. Kila mche umewekwa kwenye kikombe kidogo, kilichojaa kokoto au udongo maalum, huku maji na virutubisho vikipita ndani ya mabomba.

Bonde la njano na jeusi la mfumo wa hydroponiki limejaa mimea michanga ya kijani ,mmea mmoja unaonekana unakua vizuri kutoka kwenye tundu lililoko juu ya kifuniko cha njano, bomba la plastiki limewekwa ili kutoa maji ya na virutubisho likionyesha njia ya kisasa ya kilimo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponiki unaonekana ukiwa na mimea ya lettuce iliyopandwa kwenye sufuria zilizosimama wima. Mizizi mirefu, myeupe yamemea inaonekana ikining'inia ndani ya maji ya bluu. Majani mabichi makubwa ya mimea yanaonekana upande wa kulia.

Katika mandhari hii, mimea midogo ya salad inakua kwa kutumia mfumo wa hydroponic .Mizizi ya mimea inazama kwenye maji yenye virutubisho vilivyomo kwenye mabakuli ya bluu huku maji yanaonekana kuwa na rangi nyekundu iliyokoza na kutuama.

Mizizi mirefu ya mmea inaonekana ikininginia ndani ya chombo chenye maji yenye povu. Mizizi hiyo imetokea kwenye vikapu vidogo vilivyoonekana juu vikionyesha mfumo wa kilimo cha haidroponiki. Hali hii inaonyesha ukuwaji wa mimea bila kutumia udongo.

Ni mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponiki ndani ya kivuli. Mimea mikubwa ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo kisichohitaji udongo. Mabomba hayo yamepangwa kwa usawa na kuna paa la kivuli juu yake ili kulinda mimea.

Shamba hili la kisasa inaonyesha miche midogo ya mimea ikikua kwenye mifumo ya hydroponic ndani ya chafu. Miche imepangwa kwa safu nadhifu kwenye mabomba meupe huku wafanyikazi wakiwa wamevalia barakoa wakishughulikia mimea hio. Mfumo huu unaashiria kilimo cha kisasa.

Shamba la kisasa la mboga linaonekana likiwa na mimea mingi ya lettuce iliyopandwa kwenye mabomba. Safu ndefu za mabomba zinaonyesha mfumo wa hydroponic au kilimo cha kisasa. Muundo wa paa unaonekana nyuma ukitoa kivuli na ulinzi kwa mimea.

Tunaona vibanda viwili virefu vilivyojaa kuku wengi wanaonekana kufugwa kibiashara vikiwa vimepangwa sambamba. Kati ya vibanda hivi kuna njia safi ya kutembea. Mfumo huu unaonyesha mazingira ya kufugia kuku wa biashara huku kukiwa na safu ndefu za vizimba vyenye kuku wengi.

Greenhouse kubwa ina mistari mirefu ya mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa uangalifu. Paa ya kila greenhouse linaruhusu mwanga kupita na mazingira yanaonekana kuwa bora kwa ukuaji wa mimea. Mimea imejaa na yenye afya ikionyesha kilimo cha kisasa na chenye ufanisi.

Kunaonekana kundi kubwa la vifaranga vidogo vya kuku vyote vikiwa na manyoya meupe kijivu, vikiwa vimetawanyika kwenye sakafu iliyofunikwa na maranda ya mbao. Vifaranga hivi vinaonekana vikitembea huku na huko vikiashiria kua viko katika banda la kuku au sehemu ya kulelea.

Tunaona safu za nyanya zilizopakiwa kwa uangalifu kwenye masanduku au kreti zikiashiria mazao mapya. Nyanya hizo zinaonekana zimeiva vizuri na sina rangi nyekundu inayong'aa tayari kwa soko. Mandhari kwa jumla, inaonyesha mazingira ya shamba au kituo cha kupakia ikisisitiza mchakato wa baada ya mavuno.

Wavunaji wakubwa, rangi ya kijani na nyeupe anavuna nafaka shambani akipakia mazao kwenye trela nyekundu iliyoegeshwa kando yake. Sehemu iliyovunwa ya shamba inaonekana kuwa na udongo mweusi na matope huku sehemu inayovunwa ikiwa na mimea mirefu ya nafaka. Barabara ndogo ya udongo inapita katikati ya shamba.

Ukumbi mkubwa uliojaa maelfu ya kuku weupe unaonekana wakiwa wametawanyika kwenye sakafu ya banda. Kuna mifumo ya kulishia na kunywesha maji inayoonekana ikiendelea kwa urefu wa ukumbi. Hali hii inaashiria ufugaji wa kuku wa kibiashara.

Shamba la migomba lililojaa ndizi changa bado halijakomaa linaonekana wazi. Nguzo za ndizi zimezidi kukua na zimenyooka kutoka kwenye mashina ya migomba huku majani ya makubwa ya kijani yakitanda juu. Hali hii inaashiria mashamba makubwa ya ndizi.

Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo cha bustani ndani ya chafu kubwa. Mimea ya kijani kibichi inakuwa vizuri chini ya paa la uwazi, linalosaidiwa na miundo ya chuma iliyopinda. Inaonyesha mazingira yaliyodhibitiwa kwa ukuaji bora wa mazao.

Ni shamba kubwa la mazao labda nyanya zilizopandwa kwa safu. Kila mmea unaonekana kuwa na mti mdogo wa kushikilia na mabomba ya umwagiliaji wa matone yametandazwa chini ya mimea. Udongo unaonekana kuwa na rangi nyekundu na mandhari ya miti inaonekana kwa mbali.

Shamba kubwa la kilimo lina safu za mimea michanga iliyopandwa kwenye udongo wenye unyevunyevu. Mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya sprinkles inaonekana ukimwagilia maji kwenye mimea, ukihakikisha inapatiwa maji ya kutosha. Maji yanatoka kwenye sprinklers kwa nguvu na kutengeneza mfumo wa maji angani.

Shamba lenye mistari mirefu ya mimea midogo linaonekana likimwagiliwa maji. Mfereji wa maji unapita katikati ya mimea, huku mabomba meusi ya umwagiliaji yanaonekana kando yake. Udongo wenye rotuba unaashiria kilimo bora.

Shamba kubwa la kilimo lenye safu za mimea michanga na udongo wenye unyevunyevu. Mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia maji unaonekana ukitoa maji kuhakikisha mimea inapata kisi cha kutosha. Bango dogo la buluu limewekwa shambani likiashiria kitambulisho au maelezo ya eneo hilo.

Mashamba yaliyoandaliwa yanaonyesha safu za mimea michanga ikitoka kutoka kwenye udongo wenye rutuba. Mfumo umwagiliaji wa matone umewekwa karibu na kila mmea ukihakikisha maji yanafika moja kwa moja kwenye mizizi. Mabomba meusi yenye viungio vya kijani yanapita sambamba kwa safu za mimea.

Kunaonekana bustani ndogo iliyopangwa vizuri. Kuna safu za mimea michanga iliyopandwa ardhini na mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yametandazwa kando ya mimea. Nyuma ya bustani kuna eneo lenye nyasi na miti mingi kuashiria mazingira ya mashambani au ya asili.

Bomba jeusi la umwagiliaji linaonekana likitiririsha matone ya maji polepole kwenye udongo mwekundu. Maji yanaonekana yakilowanisha udongo na mabaki ya mimea kavu yaliyoko karibu. Mfumo huu unaashiria umwagiliaji wa matone, unaotumiwa kuokoa maji katika kilimo.

Hili ni shamba lililopandwa lenye safu ndefu za udongo mwekundu uliotayarishwa. Katika kila safu, kuna mifumo ya umwagiliaji iliyonyooka ikiashiria kilimo cha kisasa. Mbele kuna muundo wa mabomba yenye valvu yanayo onyeshea udhibiti wa maji kwa umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye mimea ilio pandwa katika mistari mirefu linaonekana likimwagiliwa maji. Maji yanatiririka kando ya kila mstari wa mimea ya kiinywesha ardhi kwa umwagiliaji wa kutumia mifereji.

Vifereji vya umwagiliaji vimepangwa kwenye matuta ya udongo vikionyesha mfumo wa kisasa wa kilimo. Udongo umeandaliwa vizuri kwa ajili ya kupanda huku mabomba meupe yakipita katikati ya matuta ya kusaidia kusambaza maji kwa ufanisi.

Bomba yetu ya umwagiliaji inapita katikati ya safu ya mimea midogo iliyopandwa ardhini. Mistari ya matone inaonekana ikieneza maji karibu na kila mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu. Mimea ikionyesha ishara za kukua vizuri.

Shamba hili linanekana likilimwa kwa safu ndefu zenye mimea midogo iliyopandwa kwa utaratibu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kama mirija mieusi umewekwa kando ya kila safu ukisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Hili ni shamba lenye mimea michanga ikimwagiliwa maji, mfumo wa matone unaonekana ukitumika na kuna mabomba meusi yaliyotandazwa ardhini. Watu wachache wanaonekana wakifanya kazi shambani wakisimamia mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyevu kutokana na umwagiliaji.

Shamba la mazao linapanuka mbele likionyesha mimea midogo iliyopandwa kwa safu nadhifu. Bomba la bluu limelala chini likiunganisha tangi jeusi la maji na mfumo wa umwagiliaji. Mfumo huu unaonekana ukitumika kulisha mimea maji kwa ufanisi.

Huu ni mfereji mrefu uliotengenezwa ardhini. Ndani yake mna bomba jeupe na mirija midogo mieusi ya kumwagilia mimea. Kando ya mfereji kuna mashamba ya mazao ya kijani kibichi, yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotumika kulima.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiendesha maji kwenye udongo wenye mimea. Matone ya maji yanaonekana yakitiririka kutoka kwenye neli ndogo yakinyunyiza udongo wenye unyevu nyevu. Majani mabichi ya mimea yanaonekana ya kikuwa, huku yale yalionyeuka yakionyesha upande ya kulia.

Shamba ndogo linaonekana likiwa na mistari miwili ya mimea michanga ikiwemo makaroti na mboga nyingine. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone ulio wekwa katikati ya mistari hiyo. Ukiashiria matumizi ya maji kwa ufanisi. Udongo unaonekana kuwa na changarawe na umekauka kidogo, ingawa mimea inaonekana imestawi.

Mashamba ya maharagwe yamepangwa kwa safu ikionyesha ukuaji mzuri. Mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia mfuko mweupe unatoa maji kati ya mimea. Maji yanaonekana yakimwagika kutoka kwenye mfuko yakimwagilia udongo kwa ufanisi.

Hili ni shamba la mimea michanga, labda pilipili, liliopandwa kwa safu nadhifu, katika ya mimea kuna mrefeji mwembamba wenye maji yanayotiririka yakitumika kumwagilia mimea. Udongo unaonekana kuwa wenye rotuba, na mimea ina afya, na ina kijani kibichi.

Kina lenye mimea midogo iloyopandwa kwa safu huku mifumo ya umwangiliaji wa matone ikiwa imewekwa kando ya kila mstari wa mimea. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kavu na kuna nyasi zilozoota hapa na pale. Hii inaashiria mbinu ya kilimo cha kisasa au kinachotumia maji kwa ufanisi.

Shamba kubwa la kilimo linaonekana likiwa na safu za mimea michanga inayoendelea kukuwa. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaojumuisha mabomba meusi umewekwa kando ya kila safu ukionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo.